Kundi la watu wamesimama nyuma ya nambari yenye nembo ya odm. Wengi wamevaa suti na inaonekana kama mkutano wa kisiasa au hafla. Kuna bango nyuma na picha ya mtu ambaye ni Raila Amolo odinga labda kiongozi wa chama.

Watu watatu wamesimama mbele ya bendera za Kenya, mtu aliye katikati amesimama nyuma ya jukwaa lenye nembo ya taifa ya Kenya na ameshikilia bibilia hewani. Wamevaa mavazi ya mahakamani, upande wa kushoto kuna mwanaume amevaa suti na upande wa kulia kuna mtu mwingine amevaa mavazi ya mahakama na barakoa.

Mwanamume amevaa fulana nyekundu na kaptula nyeusi anaruka umbali mrefu ,yuko katikati ya kuruka, mguu mmoja ukiwa mbele na mkono umenyooshwa kwa usawa, anaonekana kuwa kwenye uwanja wa riadha na jukwaa kubwa la rangi nyekundu na kijani kibichi likiwa nyuma, watatu kadhaa wamekaa na wanaangalia nyuma pia.

Watu wawili wamesimama mbele. Mwanamke amevaa vazi la mahakama na mwanaume amevaa suti. Kuna umati wa watu nyuma na inaonekana kama wanahudhuria sherehe fulani rasmi. Aliye kwenye picha ni rais wa Kenya , Wiiliam Samoei Ruto.

Kundi la watu labda mashabiki wa mpira wa mguu kwenye uwanja au tukio la mchezo. Wanashikilia bendera ambazo zimeandikwa mashabiki wa bandari tumekuja kushinda. Ikionyesha kuwa wao ni wafuasi wa timu inayoitwa Bandari. Mashabiki wamevaa nguo za kawaida na wanaonekana wanashangilia au kusherehekea.

Kundi la watu wengi. Kunao walioketi na kunao waliosimama. Yaonekana kuwa ni mashabiki wa timu. Kunaye aliyejifunga bendera ya Kenya. Kunaye aliyevalia shati iliyoandikwa Kenya na pia kuna wengine, wanaoonekana pale wengi.

Kundi la watu ndani ya kile kinachoonekana kama maabara ya kompyuta au ofisi yenye safu ya kompyuta. Wanaume wawili wanaonekana zaidi mbele. Mmoja amevaa suti na mwingine amevaa shati jeupe. Wanaonekana kama wanaangalia au wanazuru eneo hilo. Watu wengine kadhaa wakiwemo baadhi wamevaa hijabu wanafanya kazi kwenye kompyuta. Mandhari yanaonekana ya kikazi na labda ya kiidara.

Kundi la watu wakishiriki labda kumbukumbu ya chama cha kisiasa au hatua muhimu. Wamevaa vesti na sakafu ya rangi ya buluu zilizo na kifupi PNU na watu kadhaa wameinua glasi kwa furaha. Kuna keki iliopambwa na nembo ile ya aina ya PNU lakini kinachoonekana kuwa chupa ya champagne

Watu watatu, wote wamevalia barakoa. Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja. Mwanaume aliye karibu mbele yumevalia nguo rasmi na kunaye aliyevalia nguo ya kuashiria.

Nembo kwenye msingi mweusi. Nembo hiyo ina mikono miwili iliyoshikana ndani ya duara ya manjano. Chini ya nembo kuna maneno tuko pamoja yaliyoandikwa kwa fonti ya manjano.

Wachezaji mpira wakiwa uwanjani. Mechi ni kati ya Gor mahia na FC Leopards. Dakika ni ya 42. Wachezaji hao wanatazamwa na mashabiki walioketi.

Mtu anapiga selfie na amevaa koti nyeusi yenye nembo ya Under Armour. Nyuma yao kuna mtu mwingine amevaa shati lenye muundo na kofia ya beseboli. Nyuma kuna jukwaa limejaa watu ikionesha kwamba wako kwenye tukio la michezo au mkutano wa hadhara.

Kundi la watu waliokusanyika nje. Mtu mmoja anawekwa alama za vidole. Mwingine anarekodi kwa kutumia simu yake ya mkononi. Watu wengine kwenye picha wamevaa barakoa labda kwa ajili ya usalama wa afya. Inaonekana ni kama jambo rasmi pengine linalohusiana na mambo ya kisheria, usalama na utambulisho. Mandhari yote inaonekana yenye umakini na utaratibu.

Wachezaji wakicheza mpira wa volleyball . Wachezaji watatu wamesimama karibu na wavu wakinyosha mikono yao ili kuzuia au kupiga mpira. Mchezaji upande wa kushoto amevaa jezi ya kijani na nambari 15 wakati wachezaji wawili wa upande kulia wamevalia jezi nyeupe na nambari 6 na 2 mtawalia.

Kundi la wasichana warembo, wakiwa wamevaa sare za michezo za buluu. Wamesimama kwenye uwanja au kwa njia inayoonekana kama ya uwanja. Baadhi yao wana nambari kwenye migongo yao, kumi na moja na kumi na nane. Wanaonekana kama timu pengine kabla ya au baada ya tukio la mchezo.

Jarada la ripoti limeandikwa hali ya mahakama na utendaji wa haki. Pia kuna nembo ya taifa ya Kenya imeandikwa Jamhuri ya Kenya mahakama. Yaza ashiria kwamba hii ni ripoti rasmi ya koti.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa wamevaa sare zao za njano na kijani kwenye uwanja wa kijani kibichi. Baadhi ya wachezaji wameinua mikono yao juu kuashiria kusherehekea au kukubali. Wanaonekana kuwa timu, labda baada ya mechi au wakati wa sherehe.

Wachezaji wa mpira wakiwa uwanjani. Kunao mmoja aliyevalia nguo nyekundu ambaye imeandikwa kdf. Wengine wamevalia nguo ya manjano. Moja ameandikwa namba kumi na nane Otieno. Aliyevalia nguo ya kdf anapiga mpira kwa kutumia kichwa.

Wanariadha wanaume wanashindana. Nyuma panaonekana watu wanao wanawatazama. Wanaume hawa wako katika mbio za marathoni na yanaonekana wanashindana.

Kuna watu wamo kwenye picha. Wanaume wawili wamekaa kwenye meza, kila mmoja akisaini hati. Mwanamke mmoja amesimama upande wa kushoto wa meza akionekana kumsaidia mmoja wa wanaume na mchakato wa utiaji saini, labda akionyesha au kuashiria mahali maalum pa kutia saini. Mwanaume mwingine amesimama nyuma yao, upande wa kulia wa meza akiinama kidogo kanakwamba anaangalia utiaji saini.

Wachwzaji wa timu ya Alzeza baada ya kufunga bao, nyuma kunao watazamaji wa, au mashabiki wanao watazama, Wachezaji hawa wamevalia, nguo nyeusi, iliyo na manjano, na pia kando yao kunao wale wanaowasaidia.

Mchezaji wa mpira wa kikapu amevalia jezi nyeusi yenye jina Kenya na namba kumi na nne. Anashikilia mpira wa kikapu na inaonekana anacheza dhidi ya timu nyingine. Mchezaji mwingine anaonekana karibu naye. Amevaa jezi ya kijani kibichi.

Marundo ya vitambulisho vilivyofungwa pamoja kwa kutumia rubber , vyaonekana kwamba vinapelekwa kwa wenyewe kwa maana vimewekwa pamoja na hii inasaidia mtu kujulikana anapotoka.

Kundi la watu wengi, wanaoonekana kwamba ni mashabiki wa timu ya Kenya, kwa maana wamevalia nguo zilizo na bendera ya Kenya. Wengine wako na bendera ya Kenya. Wengine wako na vuvuzela. Yaonekana wanatazama mechi ya Kenya.

Chumba cha kusubiri kilichojaa watu. Watu wengi wameketi na wengine wamesimama. Kuna matangazo ukutani. Mwanamke mmoja amevaa nguo rasmi na anaonekana kama anazungumza na watu wengine.

Wanawake wawili wanacheza mchezo wa kikapu, watu wengine wanaangalia mchezo huo wakiwa wameketi kwenye viti vya uwanja. serikali inaeza kuwa imewekeza katika kujenga au kuboresha uwanja huo kama njia ya kusaidia michezo.

Draw au chombo kilichojaa vitambulisho. Kila rundo la vitambulisho limefungwa pamoja na raba. Kuna idadi kubwa sana ya vitambulisho labda vinavyotaka kupelekewa wenyewe waliojisajili.